Mazingira yanaonyesha sherehe ya kitaifa au tukio na mafanikio kama vile ushindi wa timu ya Kenya, Siku ya Uhuru au hafla ya uzalendo. Naona watu wengi hapa wako na furaha wakiwa na bendera ya Kenya wakibeba juu.